Hawa ni wachezaji. Wameandika jina yao mbele ya hizo nguo, na kwenye wanatoka yenye ni nchini Kenya. Nyuma yao kuna kijana mwenye anakuja mwenye ni mrefu kabisa.

Wanachimba njia na mtaro na hili gari lenye imeandikwa Hyundai. Hapo nyuma kuna ghorofa ambayo watu wamekomboa na wanaishi. Wengine wanapita wakienda na pia kuna mabati.

Mama wawili hapa. Mmoja anaandika kitu kwenye kitabu nyeupe yenye iko kwa meza na ameeka barakoa mdomoni. Amevaa vazi nyeusi na kando yake wanachukua mkono wanaweka kwenye hicho kifaa.

Rais wa Kenya William Ruto amefurahia kuona wamama wenye wamesimama mbele na anawasalimia kwa mikono akitabasamu, kando yao kuna vijana ambayo anawaangalia na wengine wamebeba bendera.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta anasaidia mwenzake mwenye anafanya nage kazi ya serikali. Nyuma yake kuna kijana ambaye anawakilisha kwamba kuna usalama ya watu.

Mwenye alikuwa anataka rais kitambo Raila Amolo Odinga anaweka mikono yake kwenye mashine hilo lenye ameambiwa. Kando yake kuna kijana ambaye anaangalia kile ambacho kinafanyika kwenye kompyuta yenye iko mbele ya huyo mama.

Hawa ni wafuasi wa Gor Mahia. Wote ni vijana, wamevaa vazi yenye inaonyesha hivyo na bendera nyeupe. Hapo mbele kuna moto ambayo inawaka. Wanashangilia kwa sababu wameshinda.

Watu hawa wengine wamebeba mkono. Wamekuja kwenye huduma ya serikali. Wameketi na wamevaa nguo yenye inafanana na ni ya rangi ya samawati. Kuna vijana pamoja na wasichana.

Watu hawa wamekuja kwenye uwanja yenye imetengenezwa na mabati. Mmoja ni mzungu na amevaa nguo nyeusi. Wengine wameketi na pia kusimama. Mmoja amebeba bendera ya Kenya.

Hawa wote ni wafanyikasi katika kituo cha huduma center wameketi kwenye viti ambazo zimetengeneswa vizuri, mbele yao kuna computa ambayo wanatumia kuraisisha Kasi wamevaa pia nguo zenye zinafanana.

Watu ni wengi hapa na wako na furaha mno. Wanaangalia mkubwa wao akiekewa kofia kwenye kichwa yenye ni nyekundu. Mmama pamoja na wababa pia wamo huku ndani.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta amevaa koti nyeusi, nguo ya ndani nyeupe na tai amenyonga kwenye shingo yake. Amebeba biblia kutumia mkono mmoja na kuapa kwamba atatekeleza majukumu yenye atapewa.

Hapa ni kituo cha Huduma Centre. Kila mtu anafanya kazi ambayo imemleta hapa. Kuna wasaidizi ambao wameandikwa na serekali ili kusaidiana. Wameandika hapo juu kile ambacho wanafanya na kuhudumia.

Wachezaji hawa ni wasichana wote. Wengine ni mweusi, na mwenye amebaki ni weupe. Wametengeneza nywele na wanang'ang'ania mpira mmoja. Hapo nyuma kuna wenye wamekaa kwa viti na wamevaa barakoa.

Wachezaji hawa ni wasichana. Mmoja amevaa nguo yenye iko kwa mguu moja na ingine haiko. Wanang'ang'ania mpira yenye imerushwa juu. Hapo kando kuna wenye wanawaangalia.

Hili ni Huduma Center, polisi msichana mwenye amevaa vazi lao na kofia, amekuja kuhudumiwa. Mhudumu huyo amefurahia kumwona, kando kuna mbaba ambaye ameangalia huko.

Mchezaji huyo ameanguka sana na ameumia. Mguu yake mmoja imezuiliwa na mchanga, nyuma yake kuna wachezaji wengine, na viti ambazo vimejengwa hadi yenye inaenda juu na ziko na rangi tofauti.

Kuna watu wanafanya kazi katika serikali. Wametoka kwa nyumba hilo la kutengeza karatasi za kutoka nchini. Kuna askari mwenye anahakikisha kwamba kuna usawa na usalama.

Hapa ni kituo cha Huduma Center. Wameandika na kalamu nyeusi hapo juu. Pia wamepaka rangi nyeupe kwenye ukuta. Watu ni wengi hapa na wanaongea. Kuna vijana na msichana.

Watu ni wengi hapa. Kuna wenye wamepanda kwenye nyumba hilo hadi juu na wamesimama na wengine kukaa. Kila mtu anaongea na mtu mwenye ako karibu na yeye, wakitazama mpira ambayo inaendelea siku ya leo.

Watu hawa wanafanya kazi na watu wa afya. Watatu wamevaa nguo yenye inafanana ya juu na kuweka barakoa mdomoni. Kwenye meza kuna kitabu.

Hapa ni Huduma Center .Wametengeneza meza kubwa yenye imechorwa hapo ni ya nchini Kenya. Kuna wasichana wawili ambao wamevaa nguo inayofanana na wanafanya kazi hapa. Nyuma yao kuna wengine.

Hawa wote ni wafanyakazi kwenye sekta ya serikali. Wamejiunga siku ya leo kuongelesha wananchi na kutatua mashida zao. Katikati kuna mmama ambaye amevaa miwani nyeusi na nyuma yake kuna wafuasi wake.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto, ameketi akieka sahihi yake. Amevaa suti nyeusi na kando yake ni bibi yake. Huko nyuma kuna wakili.

Hawa wote ni wafuasi wa Raila Amollo Odinga. Wako kwenye timu inayoitwa PNU.Kuna keki mezani na wamekuja kusherehekea. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa na ni ya ghorofa.

Hapa ni Huduma Center, watu hawa wote wamekuja ili wapate usaidizi kwa urahisi. Wameekewa viti nje yenye wanaeza keti kabla ya muda yao haijafika. Kuna wasaidizi hapo ndani kwenye hizo nyumba za dirisha.

Watu hawa wamekuja kwenye nyumba hili. Ni kazi ya serikali inaendelea hapa. Wengi wao wamebeba barua, vitabu na kalamu mkononi. Hapo kwenye dirisha kuna wenye wanahudumiwa.

Hawa ni wafuasi wa mpira inayoendelea. Wamefurahia sana na wanatarajia ushindi. Wengine wamebeba mikono juu, kuna vijana pamoja na wasichana. Mmoja wao amebeba chupa mkononi na barakoa.

Wasichana hawa wote, wanapenda sana wachezaji wa Gor Mahia. Wanaonyesha huo kwa kuvalia nguo zenye zinafanana na imeandikwa hivyo. Wanatembea, wakiongea.

Hawa ni wachezaji wa timu ya KDF. Wamevaa nguo yenye inafanana na imeandikwa hivyo na nambari pia kwenye nguo ya chini. Wanasikiliza kile ambacho wanaambiwa. Nyuma yao bendera ya Kenya imechorwa.

Hapa ni Huduma Centre. Kuna watu wawili wenye wamekaa chini, mmoja ni msichana, mwingine ni kijana, na wako na kompyuta mbele yao, kuna pia kiti mbili. Wameandika hapo juu na kalamu nyeupe kwamba, wanatengeneza karatasi za kuzaliwa na kukufa.

Hawa ni wafuasi wa wachezaji wa Tusker, wamevaa nguo zenye zinafanana na mtu wa kwanza amebeba mikono yake juu na kofia ako nayo kichwani, wanatazama kile ambacho kinaendelea.

Wachezaji hawa ni wawili humu uwanjani, wanang'ang'ania mpira, mwenye mmoja amebeba. Nyuma yao kuna msichana mwenye anawaangalia na pia kuna viti yenye watu watakalia wakiwaangalia pale ambapo wanacheza uwanjani.

Hawa ni watu ambayo wanafanya kazi katika nyumba ya Huduma Center yenye iko humu nchini. Inasaidia watu kutengeneza kitambulisho, vitu vya shule na hata karatasi ambayo mtu anatumia kwenda majuu .

Hapa ni kituo ya Huduma Centre na wafanyikazi wote wanafanya kazi yao kwa makini. Wameketi kwenye kiti nyeusi na hapo kando kuna zingine yenye watu hukuja kukalia.

Rais wa Kenya wa kitambo, Uhuru Kenyatta, amebeba bibilia, na kando yake kuna bibi yake. Nyuma kuna watu, ambayo wanamsikiliza akiongea na watu wamesimama.

Msichana huyu ni mfuasi mkubwa wa timu wa Bandari FC. Amebeba nguo yenye imeandikwa hivyo na nguo pia amefananisha na wachezaji. Ni mrembo na ametengeneza nywele vizuri.

Watu wamekuja kuona wenzao wakicheza uwanjani. Mmoja anapiga picha na yeye si mweusi. Nyuma yake kuna kijana mwenye amevaa kofia na rozari kwenye shingo. Nyuma kuna wenye wameketi.

Watu hawa wamekusanyika kwenye uwanja huu yenye ni kubwa, kusherehekea watu wao wenye wanacheza mpira, wanatoka, nchini Kenya na huo mchezo inaitwa rugby . Wamevaa nguo yenye bendera ya nchi.

Watu hapa. Kwa Huduma Center wanasaidiwa kufanya kile ambacho walishindwa kufanya nyumbani. Mwingine anatumia simu kurekodi kile ambacho kinafanyika. Kuna makaratasi kwenye meza.

Hapa ni huduma center . Kuna wafanyikazi watatu, mmoja ni msichana mwenye amesimama na kuvaa miwani na wengine wawili wanaongea. Kando yao kuna wengine, mmoja amekaa pekee yake msichana na wawili kijana na mvulana wanaangalia kitu kwenye kompyuta.

Watu hawa ni wachezaji na wako kwenye uwanja. Wanafanya zoezi na wanatabasamu kwa sababu wakona furaha. Nyuma yao kuna neti ambayo wanarushia mpira.

Wanashangilia ushindi, kuna vijana na wasichana. Mmoja amesimama akibeba firimbi na mwingine amevaa miwani kwenye macho na kofia kichwani akiangalia mchezo.

Wazazi ni wengi hapa ,wote ni vijana ,mmoja anashangilia sana na wengine wako nyuma ,amevaa vazi lao la mchezo, na pia kuna wenye wamekuja kuwaona na wameketi hapo .

Hapa ni Huduma Center na vitu mbalimbali hufanyika. Watu wameketi, ili kuitwa majina ndiyo waweze kuhudumiwa, wenye walikuja mapema wako karibu kumaliziwa.

Hawa, wako huduma center nje anasaidiwa kufanya kile ambacho wamekuja kuangalia. Mengine wanatembea hapo kando. Wakimaliziwa, na mtu ambaye amekaa na anachukua vidole vyake.

Hawa wote ni watu ambao wanapenda, ODM. Wamekuja hapa, wakiongelesha wananchi. Naona John Mbadi ambayo anawaeleza kitu kutumia mkono.

Rais wa Kenya wa kitambo Uhuru Kenyatta, anaongelesha wakili Maraga. Wote wamevaa vazi lao la kazi. Mwingine amevaa koti nyeusi na tai na nyuma yao kuna nyumba.

Hawa ni watu wa Huduma Center wamekuja kwenye kijiji hili, ili waweze kusaidia watu kufanya shughuli tofauti. Wamepanga foleni wale ambo wanataka usaidizi na karatasi ziko mezani.

Wachezaji hawa ni wawili. Wote ni vijana. Kwenye. Umri wa katikati. Moja amebeba mpira, na mwingine anaizuia. Nyuma yao kuna viti, vya kukalia.

Mbaba huyo mwenye ameketi kwenye kiti, anafanya kazi katika kituo cha huduma center, anamchukua mkono wa mama huyo mwenye amevaa kofia nyekundu, na kuiweka kwenye karatasi.

Rais wa Kenya William Ruto mwenye amevaa koti yenye ni bei ghali, anamsalimia wakili mmoja kwa kumwangalia kwa macho. Wengine wote wanatabasamu wakiwaangalia. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa.

Watu hawa wote wamekuja kuhudumiwa kwa njia tofauti. Mkubwa huyo anatumia kompyuta ndogo zenye ziko kwa meza mbili na amebeba kalamu mkononi. Pia kuna nguo nyeupe na nyeusi.

Kwenye meza watu wawili wa baba mmoja amevaa kofia wanaandika vitu na kuna simu pia. Hapo kando kuna mama ameketi na anaangalia kile ambacho wanaandika.

Watu hawa wanapiga nduru sana baada ya kupata kikombe kubwa yenye wamepewa ,imebebwa juu wakishangilia ,wamevaa nguo yenye inafanana juu ni nyeupe chini ni samawati, nyuma yao kuna nyumba kubwa.

Hii ni kazi ya serikali na nyumba hilo ni kortini. Watu huenda hapa kutatua shida tofauti tofauti yenye wako nazo. Imejengwa kama ghorofa.

Kituo cha Huduma Centre na wameandika kwenye ukuta kazi zenye wanafanya. Pia wameweka kitu yenye inazima moto, imetengenezwa machupa na mabati. Hapo mbele kuna kiti.

Kijana huyo mwenye ameketi ako na karatasi yenye imeandikwa vitu tofauti na kalamu zenye rangi yenye haifanani. Mbele yake kuna watu wengine.

Wachezaji hawa wanacheza na kuna watu ambao wanawapenda wako kwenye uwanja na wapiga filimbi na mwingine mwenye ni msichana ameibeba kwa mkono na amevaa long'i yenye ni rangi nyeusi.

Kazi ya mjengo inaendelea hapa, kuna tingatinga ambayo imeandikwa Hyundai, inachimba na kutoa mchanga, hapo kando kuna simiti na vitu ambazo zimetengenezwa, nyuma kuna nyumba ya ghorofa.

Hawa ni wafuasi wa mchezo wa Gor Mahia. Wanakimbia kupitia njia ya barabara na kuna gari yenye wamepanda na wengine pia wanatembea kutumia mguu.

Hawa watu wamekuja kuona mpira uwanjani. Wanasherehekea sana ushindi. Kuna msichana mwenye amekaa mbele na kubeba mkono yake juu, amevaa miwani machoni. Nyuma yake, watu wengine wanapiga makofi na kusherehekea.

Hawa ni watu ambao wamekuja kusherehekea watu wao wakicheza uwanjani. Wamebeba bendera, wenye wako hapo mbele, yenye iko na rangi nyeusi, nyekundu na hata nyeupe.

Anayesaidia rais wa kitambo Rigathi Gachagua, ameketi chini akiweka mkono yake pahali ambacho anaambiwa. Mbele yake kuna kamera ambayo inarekodi kile ambacho anafanya. Kando yake kuna wafuasi.

Mtu huyu ameweka kofia yenye imetengenezwa kwa kichwa na ingine amefunika nayo mdomo na pua na anaambia watu kwamba wanafaa kupigia Moi kura.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta anatembea na wafuasi wake na wanatabasamu. Wamevaa vizuri vazi lao la kazi na wametoka kwenye shughuli yao tofauti hapo nyuma Kuna wengine na askari.

Raila Amolo Odinga, ambaye alikuwa anataka uraisi mwaka uliopita na hakupata, amebeba mikono yake juu na ako wafuasi wake hapa. Anaongea na kuna wenye wanarekodi televisheni.

Wachezaji hawa wanacheza kwa makini sana, na majina zao zimeandikwa nyuma na nambari kwa mfano, Otieno. Mpira iko kwa kichwa ya mmoja na pia nyuma yao kwa viti kuna watu ambao wamekaa.

Watu hawa wamekuja uwanjani, ili kuona mpira. Wengine wameketi, wasichana pamoja na vijana, na pia kuna wenye wamesimama. Nyuma yao, kuna mti ambayo imemea.

Kijana huyu amebeba karatasi zake na ingine ya kutoka nchi ni kuenda majuu. Nyuma yake kuna gari ambazo zimesimamishwa za watu wenye wanafanya kazi hapa.

Hawa ni wasichana wote. Wamekuja uwanjani ili kucheza. Wamevaa nguo yenye inafanana. Wengine wamechana nywele juu na ni ndefu na kunao wa kunyoa pia.

Hapa ni Huduma Center na kuna watu wawili. Mmoja ni kijana na wengine wawili ni wamama. Ameketi akisaidiwa kufanya kile ambacho anataka. Hapo nyuma yao kwa ukuta wameandika Kenya.

Watu hawa wengi wamekuja kwenye nyumba hili limejengwa kubwa ili waweze kusaidiwa kutengeneza barua wengine wamebeba karatasi mikononi na wote wamepanga foleni, ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.

Msichana huyu ni mrembo kabisa. Anafanya kazi kwenye sekta ya serikali. Anaitwa Ellen Rafael Namisi na, anafanya kortini. Anatabasamu na meno zake ni nyeupe.

Wachezaji hawa wako uwanjani na wanacheza kwa makini. Wanakimbilia mpira yenye iko karibu kupita kwenye mistari ya nyeupe yenye imewekwa kwenye nyasi. Hapo kando kuna watu wenye wanatazama.

Hapa nihuduma center , viti ziko wazi, na nikama watu wamesha shughulikiwa wote. Wengine bado wako hapo mbele na wanafanyiwa kile ambacho wanataka. Wamevaa sare zao za kazi yenye ni nyeupe na mikono yao ni nyekundu.

Wamama hawa, wako kwenye kituo cha Huduma Center, wanaangalia karatasi ambayo wana onyeshwa na mkubwa wenye wanafaa kufanya hilo jambo. Nyuma yao kuna wenye wamesimama.

Wachezaji hawa wasichana wako uwanjani na wanang'ang'ania mpira yenye imebebwa na mmoja wao. Wamechora alama hapo katikati kuonyesha kwenye wanafaa kucheza hapo kando kuna mwenye anawapigia firimbi.

Hapa ni afisi ya huduma centre. Kuna watu watatu wenye ni vijana wamesimama wakicheka na mwingine msichana ameketi akitumia upita ndogo.

Hapa ni Huduma Centre yenye iko nchini Kenya. Wafanyikazi hawa wanaangalia runinga ambayo imewekwa kwenye ukuta, na wanatabasamu, wengine wako kwa umbali wakifanya shughuli zao.

Wasichana hawa, wanacheza mpira wa uwanjani. Wamevaa nguo yenye inafanana. Hapo nyuma kuna watu wanatazama wengine wakicheza. Kuna basi yenye inaonekana kwenye kioo ya nyumba yenye imejengwa hapo.

Hapa ni huduma centre na wameandika kwenye hilo meza yenye wamechora. Msichana mmoja amesimama akishika kiuno na mwingine ameketi. Mmoja natumia kompyuta yenye iko mbele yake. Mbaba mwingine mwenye amenyoa kipara anapita.

Hawa ni watu ambao wanacheza mpira. Wamevaa vazi lao na hawajaanza. Wako uwanjani. Kuna wenye wamekaa kwa viti. Wanangoja waanze. Kuna nyumba ambayo imejengwa hapo ya kufanya watu wasinyeshewe.

Mchezaji huyu wamemwandikia jina yake kwenye hilo nguo yake ya juu. Ameanguka alipokuwa anakimbia kwa kasi. Nguo yake moja iko kwenye hewa. Nyuma yake kuna watu ambayo wamesimama na kukaa.

Watu hawa wanafurahiwa mchezo yao inapoendelea. Wengine wamesimama, na pia kuna wenye wameketi, wanapiga firimbi na wengine kubeba mkono juu.

Kuna watu watatu hapa, mmoja ni kijana mwenye ni mtoto wa shule wengine ni wasaidizi wenye wanafanya kazi katika kituo cha Huduma Centre. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo.

Kuna mtoto ambayo anakaa chini, ni msichana na amevalishwa vizuri, anaongojea mzazi wake mwenye amekuja kwenye ofisi hii ya serikali ili waende nyumbani. Hapo nyuma kuna kabati yenye vitabu.

Hawa ni wachezaji na wako uwanjani. Wanang'ang'ania mpira mmoja na wanataka kuipiga na miguu hadi pale ambapo wataweza kushinda. Watu ni wengi wenye wamekuja kuwatazama hapa uwanjani.

Kuna kijana ambaye anakimbia kwenda mbele, haangalii nyuma hata kidogo. Amevaa nguo imeandikwa jina yake, Kipchirchir na hapo kando kuna mama na mbaba wenye wanawatazama wakicheza uwanjani.

Watu hawa wote wako huduma center . Wametengeneza nyumba kubwa yenye inafika juu. Wamewakisha taa ili kufanya mwangaza ikuwe. Watu wanangoja kuhudumiwa na wameketi.

Kwenye karatasi hili wameandika chini na rangi nyeusi, jina ya vitu na pesa yote ambayo inatakikana na yenye mtu alilipa. Juu wameandika na rangi manjano.

Hawa watu, wote wanafanya kazi ya serikali. Kuna waakili, wawili wenye ni wasichana, na wengine ni wababa wenye wamevaa vazi rasmi. Wame simama pamoja ili waweze kupigwa picha.

Watu hao wameketi chini. Na mmoja ni mlemavu. Ameeka kijiti chake cha kutembea karibu na yeye na ameshika mikono. Wanaangalia sherehe ambayo inaendelea.

Hii ni eneo la Huduma Center na watu ni wengi sana. Wengine wamekuja kusaidiwa ila kuna wafanyikazi pia. Wameandika kwa ukuta jina yao na kuna kompyuta kwa meza.

Hawa ni wakubwa wote wakifanya kazi kortini. Wamesimama wakiendelea na shughuli yao kwa haraka. Hapo kando kuna ukuta yenye imepakwa rangi nyeupe. Mwenye amekaa mbele amevaa miwani machoni na kunyoa kipara ni wawili.

Kuna kazi ya mjengo inaendelea hapa na kuna gari kubwa ya lori yenye inachimba na kubeba mchanga. Kuna vitu vingine za kazi na hata kokoto. Hapo kando kuna nyumba yenye ishamalizwa kujenga na ni ghorofa.

Watu hawa wanakimbia barabarani wakifurahia sana. Wengine wamebeba mikono juu na kuvaa nguo tofauti. Hapo kando kuna vibanda yenye wanauza vitu mbalimbali kama viatu.